Hao ni mashabiki wa timu fulani, mashabiki hawa wanaonekana kuwa na furaha nyingi. Hii inaweza kuwa kutoka na ushindi ambao timu wanao shabikia imeibuka. Nyuma ya mwanamke aliye mbele inaonekana mtu mmoja ambaye ako na kipiga katika mdomo wake na amevalia miwani ya samawati.

hivi ni vitambulisho vilivyowekwa katika juu ya meza hii inaweza kua ni sehemu tu kutolea huduma kwa wananchi na hivi vitambulisho hivi vimewekewa hapa vikisubiria wenyewe waje wachukue

Hawa ni Watu walio katikati kituo cha huduma cha wananchi . Sehemu ya kulia Kuna watu ambao wameketi au wamepanga laini kwa sehemu ambako kumetegwa na mweka hazina . Sehemu ya kulia Kuna pia watu katika laini . Mama aliye beba mtoto hapo mbeleni anaonekana kuwa na mawazo au fikra Fulani.

Raisi wa kenya, jaji mkuu wa kenya na spika wa bunge la kitaifa wanachukua picha pamoja wakiwa wamesimama imara, huku kila mtu ameshikilia kitabu mkononi.

Hao ni mashabiki wa timu fulani. Mashabiki hao wanaonekana kuwa na furaha nyingi. Hii huenda ni kutokana na ushindi ambao timu yao wameibua.

Hii ni sehemu pa kutoa huduma kwa wananchi mbele ya jukwaa hili lina karatasi ambalo limeandikwa vitambulisho. Hii ina maana kuwa wananchi wameenda hapa kujisajili ili kupata vitambulisho vyao.

Hizi ni picha linaloonyesha raisi wanne wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta , akiapishwa na majaji wa Kenya. Kando yake katika mkono wa kulia ni bibi wake wa kwanza ambaye ni Margaret.

Wachezaji wamekusanyika kando la uwanja uku wanapewa mashauri na kocha wao. Watazamaji nao wamekaa kule katikati zao wanagoja mchezo uanze

Huyu ni mtu ambayo anakaa kutabasamu, mkono yake ya kulia imeshikilia tiketi ambayo inaonekana kuwa ni tiketi ambayo ya kusafiri nchi za ng'ambo, mkono wake wa kushoto imeshikilia bahasha kando yake ni matiketi nyinginezo.

Hii ni picha linaloonyesha mashabiki wa timu fulani ya Kenya. Mashabiki hawa wanaonekana kuwa na furaha mingi ,hii linaweza kuwa ni kutokana na ushindi ambao wachezaji wao wamepata au ushindi ambao wachezaji wao wameibua.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa kabumbu wa timu ya KDF. Wachezaji hawa wanaonekana kusononeka. Hii ni kua huenda wamepata kichapo au hawakupata ushindi waliotarajia.

Hili ni picha linaloonyesha wachezaji wawili wa timu mbili tofauti. Mchezaji aliyekatika upande wa kushoto anaonekana kuwa na maumivu ilhali mchezaji katika upande wa kulia anaonyesha kuwa na mawazo katika ile sehemu iliyo mbele yao.

Huyu ni aliyekuwa jaji mkuu wa kenya Martha Koome. Hii ina maana kuwa anatoa mazungumzo maalum kwa wananchi. Mwanamke huyu anaonekana kuwa na furaha kutokana na tabasamu aliyokuwa nayo usoni mwake.

Hao ni wananchi ambao wanakaa kuwa wanashangilia jambo fulani. Mwananchi aliye mbele anashikilia karatasi au bendera ambapo linabeba picha ya aliyekuwa anawania uongozi wa rais kwa jina la raila na naibu wake Kalonzo katika mwaka wa elfu mbili kumi na saba.

Huyu aliye upande wa kushoto ni rais wa tano wa Kenya Daktari William Samoei Ruto. Katika upande wa kulia ni jaji mkuu Martha Koome. Jaji anaonekana kuwa anampatia rais kijitabu fulani. Hii huenda ni kitabu yenye sheria ya Kenya. Wote wanaonekana kutabasamu. Hii inaonyesha kuwa wako na furaha tele.

Hao ni umati ambao wanaonekana kuwa ni mashabiki wa timu wa Kenya . Linaloonyeshwa na bendera ambao wameshikilia . Watu hao wanaonekana kuwa na furaha kubwa.

Hawa ni mashabiki wa timu wa Gor Mahia, wanaonekana kuwa na furaha kutokana na huenda wamepata ushindi. Na hivyo katikati yao kuna mtu ameshikilia bendera linaloonyesha kuwa wanataka timu inayoitwa Man City.

Hapa ni mahali pa kutazamia mpira. Katika mkono Wa kushoto, mbele, kunaonekana jamaa mmjoja anayetabasamu. Hii inaweza kuwa ni kutokana na matokeo ya mpira ama mkimbiaji ambao wameendelea. Nyuma yake Kuna mashababiki wengine wanaokana kuwa na huzuni.

Hao ni wakurugenzi katika sekta ya sheria, jinsi inavyoonyesha katika upande wa kulia juu ambayo imeandikwa usajili wa wanasheria. Hapo inaonyesha mwanasheria au jaji anayeapa kuwahudumua wananchi vile inavyohitajika kikatiba.

Hapa ni sehemu ya kutolea huduma kwa wananchi, watu waliokaa katika sehemu hii wanaonekana kuwa na shuguli katika tarakilishi walizo nazo.

Hili linakaa kuwa ni tangazo fulani ya kujiunga na shule ya Nairobi ambayo ni shule ya mataifa mbalimbali. Hii shule ni ya kusomea mambo ya kutenda haki kwa mwananchi.

Hapa ni sehemu panapoonekana kuwa ni sehemu ya kutolea huduma kwa wananchi. Katika upande wa kulia, kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama huku akionekana anafanya jambo fulani katika tarakilishi yake. Mbele yake ni kundi la watu ambao wamekaa kana kwamba wamepanga laini wakisubiria jambo fulani litendeke.

Hao ni wachezaji wa mchezo wa kabumbu katika ligi kuu ya Kenya. Nyuma ya wachezaji hawa ni mashabiki waliofurika sehemu hapa. Juu ya pahali ambapo wachezaji wamekaa ni watu wawili waliovalia nguo nyeupe. Hii inaonyesha kuwa huenda ni walinzi wa usalama katika sehemu hii.

Huyu ni raisi wa tano wa Kenya, ambayo amesimama katika mkono wa kulia, katika mkono wa kushoto ni jaji, mkuu wa Kenya daktari Maraga. Wote wanaonekana kupingwa n mushtuko. Huenda ni kutokana na jambo ambalo limetendeka.

Haoni wachezaji wawili wa mchezo wa Kabumbu. Mchezaji aliye katika mkono wa kushoto anaonekana kufungua mdomo wake. Huenda anafurahia ushindi ambao wamepata au huenda anakuwa na machungu fulani au majeraha fulani, ndio maana basi afungua mdomo wake nyuma yao mashabiki.

Hili ni kundi la watu ambao wamekaa kusikiza hotuba. Mbele yao ni mtu ambaye amevalia suti nyeupe. Mtu huyu anaonekana kuwa anapea maelezo fulani ya kuhusu jambo fulani. Kando yake katika mkono wa kulia kuna mtu mwingine aliye na suti nyeusi ambaye amekaa huku akimwangalia huyo mtu anayetoa hotuba.

Hawa ni mashabiki wa timu ya tusker, mashabiki hawa wanaonekana kuwa na furaha nyingi. Hii ni huenda kuwa limetokana na ushindi ambao timu yao wamekipata.

Hao ni watu wanne. Katika upande wa kushoto ni mtu ambaye anavalia jezi lenye muhuri ya Kenya. Mtu huyu anaonekana kupeana kitu kinachokaa kitambulisho ya Kenya kwa mtu aliye katikati. Hii ina maana kuwa huenda hao watu wanashughulikia huduma ya kutengeneza vitambulisho kwa wananchi.

Hao ni wachezaji wa mchezo wa kambumbu. Nyuma yao ni mashabiki ambao wamefurika uwanja huu ili kushuhudia mashindano yanayoendelea katikati ya wapinzani hao wawili wanaocheza.

Huyu ni mwanamke ambaye anakaa ni msimamizi wa kitu fulani, na hivyo anapeana tangazo fulani. Upande wa kulia katika picha hili linaonyesha stesheni ambapo huyu mwanamke anapeana habari yake, stesheni hii ni stesheni ya citizen.

Huyu ni aliyekuwa naibu rais wa nne katika nchi ya kenya anaonekana kufanya jambo fulani katika tarakilishi. Hapa panakaa ni mahali ambapo huduma za wananchi inatolewa.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Bandari. Mashabiki hawa wamebeba bendera ya timu yao. Mashabiki hawa wanaonekana kuwa na furaha kupitia tabasamu walionayo. Hii inaonekana kuwa wachezaji wao wameibuka ushindi fulani.

Hapa ni sehemu ambapo huduma za wananchi inatolewa sehemu hii pamejaa watu ambao wamekaa huku kila myu akionekana kuwa na shughuli zao. Katika upande wa kulia amesimama mlinzi mmoja.

Hapa ni sehemu pa huduma ya Wakenya. Mbeleni pamekaa mtu fulani ambaye anaonekana kuwa amekuja huduma za wananchi katika sehemu hii. Mbele yake ni wanawake wawili walioko katika tarakilishi zao na wanaonekana kuwa wanashughulikia jambo fulani katika tarakilishi hizo.

Hao ni wakimbiaji watatu ambao, wawili katika upande wa kushoto wameshikilia viatu vyao juu. Hii inaonyesha kuwa wanasherehekea ushindi wao jinsi inavyoonekana tabasamu lao. Upande wa kulia kuna mkimbiaji mwengine anayeonekana kuwa na huzuni . Hii inaweza kutokana kuwa amefeli.

Hawa ni kundi la watu, miongoni ni aliyekua anawania uongozi wa raisi katika nchini ya Kenya Kwa jina la Kalonzo Musyoko, wafuasi wake nyuma wameinua bendera ambayo imeandikwa jina lake, Hii ilikua mwaka wa 2022.

Hapa ni jengo la kupeana huduma kwa wananchi wa Kenya. Mbele ya jengo hili wamesimama wafanyakazi katika sehemu hii. Katika upande wa kulia kunaonekana kuwa kuna mwango ambao wateja au wafanyikazi katika sehemu hii wanaingilia wanapoenda kufanya shughuli yao.

Hawa ni watu watano. Katikati ni Rais wa Tano wa nchi ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Mkono wake wa kulia ni Naibu wa Rais Rigathi Gachagua. Upande wa kulia ni Jaji Martha Koome. Katika upande wa kushoto ni aliyekuwa Jaji Mkuu David Maraga.

Huyu ni kiongozi, ambaye anashikilia bibilia. Kiongozi huyu anaonekana kuwa anaapishwa ili kuanza kazi yake rasmi, katika nchi ama taifa la Kenya.

Hapa inaonekana ni kuwa ofisi pa kutolewa huduma kwa wananchi. Ambapo katika upande wa kulia kuna mwanamke moja ambaye amekaa kwenye tarakilishi yake. Mkono wa kushoto ni mteja anayoonekana kuulizia maswali katika sehemu, ili ambapo inaandikwa ni sehemu pa kutolea.

Huyu ni rais wa Kenya wa tano, Rais Daktari William Samoei Ruto. Mkononi mwake wa kushoto ni bibi yake, Rachel Ruto. Mkononi mwake wa kulia ni jaji wa Kenya. Rais anaonekana kuwa ameshikilia Bibilia, hii ni kwa ajili ya kuapishwa. Nyuma yake ni wafuasi au wananchi ambao wamesimama.

Picha hiii inaonesha watu ambao huenda ni viongozi wenye furaha . Baadha ya kukabidhiwa bidhaa Fulani ambacho wameshikilia kwa mkono yao kuonesha kuwa wamekipata kile walicho kuwa wanakitarajia.

Hao ni wachezaji wawili ambao wanaonekana kuwa wachezaji wa mchezo wa kikapu ambao mmoja wao aliyemrefu katika suti ya nyeusi ameshikilia mpira akioneka kuwa anataka kutenda jambo fulani ama kufunga bao.

Upande wa kulia ni raisi wa tano wa nchi ya Kenya. Raisi huyu anawasalimia majaji wa koti la Kenya. Majaji hawa wanaonekana kuwa na furaha nyingi na hivyo wanatabasamu, hii huenda ni kutokana na jambo wametendewa na raisi wa Kenya.

Huyu ni rais Wa Tano Wa nchi ya Kenya, Daktari William Samoei Rutto . Katikati mkono wake wa kulia ni jaji mkuu wa Kenya , Martha Koome . Yuma ya rais Wa Kenya ni, mlinzi wake na nyuma yake anafutwa na viongozi wengine.

Hao ni viongozi wa Kenya. Mwanamke aliye mbele katika mkono wa kushoto ni jaji mkuu, Martha Koome wa nchi ya Kenya. Anasalimiana na kiongozi fulani, anayetabasamu ama kucheka. Hii inaonyesha kuwa furaha teletele.

Jaji mkuu wa taifa la Kenya anatoa hotuba zake huku kando na nyuma yake akiwa amezingirwa na jaji wenzake ambao wenye tabasamu.

Hili ni kundi la watu ambao wamevalia kofia na shati zilizoandikwa timu ya Nairobi. Mbeleni ni mwanamke mmoja anayeonekana kuelezea jambo fulani, watu wawili walio upande wake wa kushoto. Ameonyesha vidole mbili kumaanisha, huenda jambo analoelezea limefanyika mara mbili au

Hawa ni watu, watu wawili kati yao wameketi, wakionekana kuwa wanapeana huduma kwa watu wengine. Mkono wa kushoto kun watu ambao wamesimama na makaratasi, kuashiria kuwa kuna usajili fulani unaoendelea.

Hili ni kikundi cha watu ambao linaonekana kuwa wanaandamama wakitaka watendewe haki katika kotini cha Anex. Hii bendera ambayo wameshikilia inaonyesha kuwa hii ni njia mojawapo ya kutatua shida, na iko katika katiba sehemu ya 159 kwa katiba ya Kenya.

Hapa ni sehemu pa kutolea huduma kwa wakenya. Mbeleni ni meza ambapo imeandikwa maelezo kwa huduma ambazo Zina peanwa hapa . Katika meza hii amekaa mwanamke mmjoja anayekaa kushughulikia kitu fulani katika (computer) yake.

Hili ni tarakilishi, upande wa kulia kuna mkono wa mtu, tarakilishi hili linaonyesha kuwa kuna oparesheni au kuna usajili ambayo mtu anaendelea kufanya , katika tarakilishi hili.

Hapa ni ofisini ambapo huenda ni mahali pa kutolea huduma za wananchi, mbeleni pamekaa mwanamke mmoja anayeonekana kumwonyesha kijana aliye mbele yake jinsi ya kuandika ama kufanya usajili fulani katika ofisi hili.

Hao ni wachezaji wa mchezo wa kabumbu. Mchezaji aliye na mpira amevalia suti ya nyeupe. Wachezaji wengine wamevalia suti ya kijani kibichi. Refa amevalia suti ya nyeusi. Nyuma ya wachezaji hawa ni mashabiki waliofurika uwanjani hapa Teletele.

Hapa ni uwanja, mkono wa kushoto kuna mkimbiaji aliyeanguka. Mkimbiaji huyu anaonekana kuskia uchungu mwingi katika mwili yake, hii inaweza kuwa kutokana na ajali ama kuvunjika aliyopata baada ya kuanguka.

Hapa ni ofisi ya kupata Huduma kwa wananchi katikati juu pameandikwa tiketi za kuzaliwa na tiketi ya kukufa chini yake pameandikwa Huduma za serikalii ziko hapa na ni za kutosha.

Hao ni wachezaji wanne wa timu ya Kenya. Mchezaji aliye upande wa kushoto amevalia jezi nambari kumi na tatu. Mchezaji aliye nyuma yao amevalia jezi nambari kumi na tano. Wachezaji hao wanaonekana kuwa na furaha nyingi hii ni huenda kuwa wamepata ushindi.

Hawa ni mashababiki Wa timu ya Al alsisia ya kandanda. Mashababiki hao wanaonekana kuwa na furaha na mbwembwe . Mbele yao ni watu wanotambuliwa kama ni walinzi katika mahali hapa pa kutazamia mchezo.

Hao ni wachezaji na viongozi wao na mashabiki wao, wote wanaonekana kuwa na furaha mbwembwembwe, wachezaji wameshikilia taji ambalo huenda wamepewa baada ya kuibuka washindi.

Hapa ni pahali ama ofisi pa kutolea huduma kwa wananchi. Ktika upande wa kushoto, wanaonekana watu wawili wanaotabasamu ama kuonyesha furaha. Hawa watu wanaweza kuwa wanafuraha kutokana na kazi inayoendelea katika ofisi hili.

Huyu ni aliyekuwa naibu wa raisi wa tano katika nchi ya Kenya, Rigathi Gachagua. Mbele yake ni mtu anayeonekana kuonyesha huduma ambazo zinapeanwa katika ofisi hii, kwenye tarakilishi yake.

Hawa ni mashababiki au wachezaji ambao washikilia bendera ya Kenya. Wachezaji hawa wanaonyesha furaha. Hii ni baada ya kujivunia washindi kutoka kwa wapinzani wao.

Hao ni watu watatu. Katikati ni aliyekua jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome. Anaonekana kua ameshikilia bibilia. Hii ni kwa ajili ya kuapa. Kando yake katika mkono wa kushoto, ni mwanamke ambaye anaonekana kua ni jaji. Katika mkono wa kulia, ni mwanaume mmoja katika suti nyeusi.

Hapa ni ofisi ambapo pameandikwa ni nambari nne sehemu hii ni pa kushughulikia Huduma za kuamia nchi hii kutoka nchi zingine pia Lina usajili wa tiketi ya kutoka nchii hii kuenda nchii zingine.

Huyu ni jaji mkuu wakenya Martha Koome, jaji huyu anaonekana anatoa mazungumzo fulani, na anafuraha mingi kuonekana na tabasamu aliyokuwa nayo.

Hivi ni vitambulisho za taifa la Kenya, za watu. Hapa ninaweza kuona sehemu ama nyumba pa kutolea huduma kwa wananchi wa Kenya.

Hao ni majaji wa koti kuu. Nyuma katikati ni Jaji Mkuu Martha Koome na mkono wa kulia na kushoto ni wasaidizi wa mbeleni ni majaji wadogo ambao wamekaa kana kwamba wanasikiza kesi ama jambo fulani.

Hapa ni kivuli kilichoandikwa Mama Miriam ama Millicent Omanga. Kivuli hiki kinaonekana kuwa ni pahali pa kuuzia vyakula kwa watu. Ndani yake kuna watu wanaonekana kuwa na furaha huenda ni kutokana na huduma wanazozipata hapa.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa kabuni, wachezaji hawa wamefanya mazoezi. Nyusoni mwao yanaonekana kuwa wako na furaha. Hii wanafanya mazoezi wakitarajia kucheza na timu nyingine.